Eneo la ndani la kituo cha huduma hususan meza ya taarifa (information desk) .Meza hii iko katikati ya chumba kikubwa chenye viti mingi vilivyopangwa kwa mistari upande wa kushoto.

Wahudumu wa serikali wanasaidia wateja wao. Mmoja amesimama wengine wakisaidia wateja. Wote wamevaa barakoa. Mezani kuna kompyuta aina ya laptop .

Wachezaji watatu wanaonekana wameshikana, wote wametoa viatu vyao huku wakishikilia kwa mikono wakiwa na furaha, wamevalia mavazi ambayo yanaashiria kuwa ni wachezaji wa Kenya.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia fc. Mashabiki hawa wanaonekana wakiwa na furaha na shauku kubwa, wamevalia jezi la kijani kibichi na nyeupe, mmoja ameshikilia bango lililoandikwa Gor mahia fc

Watu wengi wamekaa chini kwenye viti wakisubiri katika eneo linalofanana na ofisi ya umma au kituo cha huduma kwa wateja. Kuna askari amevalia sare za kijani akiwa ameshikilia bunduki.

Timu ya taifa ya mpira ya vikapu ya kenya almaarufu the moran wachezaji wamesimama kwa mstari moja nyuma yao kuna bendera ya kenya na yenye maandishi kenya.

Wachezaji wawili wa mpira ya kikapu wakiwa uwanjani, mchezaji wa timu ya Kenya akiwa amevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya na nambari kumi na nne na ameshikilia mpira.

Watu wengi wana hudumiwa kwenye meza ndefu ilio wekwa kwenye jengo, kuna wanawake na wanaume waliovaa fulana za usalama kwa mabano , reflcor jackets wakisaidia wanao keti.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wameunda duara katikati ya uwanja wakiwa katika sala au mkutano mwisho kabla ya kuanza kwa mechi au kipindi kingine cha mchezo kenye kinachoendelea.